Naona manguo yaliyo pangwa moja baada ya ingine, noana muuzaji aliyeshikilia shati moja lililochorwa mchezaji, juu na kando naona vifaa vinavyoleta mwangaza katika jumba hilo na manguo mengine yaliyo pangwa pia.